Aina mbili za maboga yamepangwa pamoja. Sehemu ya juu kuna maboga ya kijani na rangi ya kuhudhuria yenye michirizi ambayo mara nyingi huitwa maboga ya kisasa. Sehemu ya chini kuna maboga ya rangi ya krimu yenye umbo refu kama chupa yanayojulikana kama butternut squash .

Kiwanda cha kutengeneza mabasi. Kuna miili ya mabasi kadhaa ambayo bado haijakamilika. Hayana matairi, taa, na dirisha ya mwisho, wala vipuri vya ndani kama viti na vifaa vya umeme.

Soko lina watu wengi likiwa na maduka madogo ya kuuza nguo zilizosambazwa kwa kwenye meza za rejareja na pia zimeangaziwa kwa kupachikwa juu.

Magari ya kifahari yameegeshwa kwa mstari kwenye eneo la maegesho. Yako matatu na yanaonekana vizuri mbele, moja la rangi ya kijivu na lingine jeupe.

Tangazo la gari la bima la gari binafsi kutoka Anziano linaonyesha bima kadhaa pamoja na bei zake.

Sehemu ya maegesho ya gari ama ya kuuza magari, kuna msururo wa magari mapya, na yale yaliotumika kidogo, yamepangwa kwa msitari mmoja.

Gari limeegeshwa kwenye eneo la wazi lenye nyasi na miti mirefu. Lina rangi ya buluu ya chuma na lina muonekano wa nguvu na uimara likiwa na magurudumu makubwa yanayofaa kwa matumizi ya barabara za mashambani.

Fanicha ya noti nyingi za sarafu ya Kenya. Hasa yanoti za 1000 zimepangiliwa kwa namna ya mduara au waandishi huita feni, ambayo huonyesha wingi wa pesa kwa njia ya kuvutia.

Mlangoni mwa duka linalouza mifuko, umechorwa feni ,taa, soketi na mkono unaoashiria chini ulioandikwa bamba hapa nje mna karai mbili zenye rangi ya kijani.

Msichana mweupe mwenye tabasamu aliyekunja mkono , yuko kwenye tangazo la bima ya jubili inayosema kuwa malipo ni mia tano kwa mwezi .

Lori maalumu ya kusafirishia magari, lenye rangi ya machungwa limebeba magari kadhaa, aina ya toyota yaliopangwa katika safu mbili, juu na chini.

Baba, mama na mtoto, wako katika tangazo linalosema kuwa CIC Group inapeana bima kwa familia.

Sehemu ya mtaa wa biashara. Kushoto kuna duka la M-Pesa lenye mlango wa kijani na pembeni kuna matangazo ya huduma za urembo kama kucha na kupe. Mwanamke aliyevalia hijabu na buibui anatembea kuelekea mbele.

Mkono wa mtu akishika simu ya kisasa yenye skrini kubwa inayoonyesha salio ambalo ni shilingi 599.52 na chaguo mbalimbali. Kipengele cha rangi nyekundu katikati kinaonyesha maagizo ya malipo yaliyofanyika na idadi labda ni sehemu ya mchakato wa kuchaji au kutuma pesa.